Watu ambao wako kwa hili uwanja wanasherehekea sana wenye wako mbele kabisa wanaonekana ata kutaka kutoka kwenye hiyo uwanja anatoa mikono zao tena wanaonyesha imeandikwa Sport Pesa, sport pesa wengi wao kuna mwenye amefunga hadi kichwa.

Hapa kwa hili kama duka kumeandikwa juu Poster Pay kuna pia mpesa kuna kitu imechorwa kama Huduma Center na yeye mama aliekaa kwa dirisha amevalia nguo za wafanyikazi wa huduma. Kwa walio nje mama na mwanaume wanakaa kumwongeleshaa aliendani.

Kiongozi rais mstaafu wa Jamhuri ya Kenya, Uhuru Kenyatta pamoja na bibi yake ambaye ameshikilia biblia na mkono ingine ameshikilia vitabu zilizo kwenye mkono ya bibi yake kando yake ni jaji wawili .

Tunaoneshwa watu wawili, wawili ambao wako kando upande mmoja, mmoja akiwa upande nyingine, wote wakiwa wamefunika mdomo sawa na mapua. Tena tunaona kuna meza, juu ya meza kuna kitu kama laptop na tena kuna karatasi juu ya meza.

Tumeonyeshwa kitambulisho ya watu wengi. Kitambulisho mingi sana tunavyoona imefungwa fungwa kila mmoja mingi mingi sana vile inavyofungwa na wakaweka kwa hili meza.

Hapa tunaona watu wanne ,wawili wakiwa wamevalia vitu yenye ni ya serikali. Wawili wamevalia ambao wako kando tu wamevalia maski zenye zinafanana. Wawili ambao wako mbele wote wawili wameshikilia kitambulisho moja wanaonekana wanataka ipigwe picha.

Viongozi, kiongozi moja akiwa rais mustafu Uhuru Kenyatta viongozi wake walio nyuma wanasalimiana na viongozi wengine wakicheka tunaona pia wanapocheka ni kama wamesema kitu chenye kinachekesha, vile tunaona rais mustafu vile amefungua mdomo yake anakaa kufurahia sana.

Hapa tunaona viongozi, viongozi kutoka kwa sehemu mbali mbali. Wote wakiwa wamejiwekelea kwa shingo vitambaa zenye zimefanana, kwa hizo vitambaa kuna vitu zimeandikwa PNU kando kuna keki pia imeandikwa PNU na kando tunaona kuna.

Inaonesha watu ambao wamevaa nguu za kufanana . wanakaa kusherekea , tunavyo ona, mwingine ameshika kitu kama nyundo kubwa sana mwingenlne ameshika kitu kama bendere tena kuna vitu ziko chini imeandikwa kitu kama Gor Mahia.

Hapa kuna sherehe, watu wamevalia nguo yenye inakaa kufanana, wengine wamekaa wengine wakiwa wamesimama wameeka mikono yao juu, mbele kuna mmoja amevalia nguo nyeupe, juu yake ameshikilia kitambaa imeandikwa WE NOW NEED MANCITY .

Hawa watu wengi sana wanakaa kuna kitu ambayo wanasherehekea, wengi wao wamesimama wachache ndio wamekaa, wamevaa vitu nyekundunyekundu, wako na firimbi wako na bendera za Kenya, wanakaa kushangilia na kuweka mkono juu na kuona upande wa uwanja.

Hawa watu wanaonekana ni watu wa kushangilia wengine wakiwa firimbi kwa mdomo wengine wanapiga mayowe, wanapiga makofi wanaweka mikono juu wanaruka, wanakimbia wakielekea upande moja.

Tumepewa wachezaji ambao wanacheza mpira, wamevalia nguo zenye hazifanani na wengine wamevalia Betika wengine wamevalia Sportpesa nyuma yao kidogo kuna watu ambao wanashangilia wanatazama wachezaji hawa wakicheza mpira.

Wawili wanaume wamesalamiana kwa hii picha mwengine akiwa amevaa t-shati yake nyekundu imeandikwa KDF halafu hao wote wawili wameshikilia nguo yenye imeandikwa R sylvana, tena juu yake imeandikwa Ulinzi Star.

Rais wa jamhuri wa Kenya William Samoei Ruto amesimama karibu na jaji Martha Koome, kando kidogo majaji wengine nyuma kunaona kuna viongozi wamesimama, wengine wakiwa tu wamekaa.

Tumeonyeshwa watu wanakaa wanariadha, wanakaa wachezaji. Wote wamevaa nguo yenye imefanana. Kwa nguo zao yote imeandikwa Kenya. Wanawake watatu na mwanaume aliye nyuma kabisa. Tunaona aliye nyuma kabisa ameshika mpira mbili. Wote wametabasamu.

Watu wengi sana, watu hawa wanaonekana wako kwa sherehe, vili inavyoonekana wengi wao wakiwa wameangalia upande wa mbele, wanacheka, wanasherekea wengine wanapiga makofi. Kuna karatasi iliyoandikwa iliyo juu imeandikwa Al-azizi fc.

Hii inaonekana kuwa ni nyumba, kwa hii nyumba ndani kuna basketi ya kuweka nguo chafu, tena imweka karibu na mlango, mlango inaonekana kuwa ni kama imefungwa kutoka ndani vile tunavyona mlango ilivyofungwa.

Hapa kuna wachezaji, kunaoneka kuwa ni wachezaji wa mpira, wamevalia nguo ya rangi sawa yenye imefanana, wanaonekana kufanya mazoezi , Kila moja wao akiwa amefurahi, tunaona ametabasamu manake

Kuna watu, wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyekundu. Watu hawa wanaonekana ni kama wako kwa sherehe. Wote wametazama upande mmoja ni kama kuna kitu ambao wanaitazama wako na furaha, wengi wanatabasamu sana.

Wachezaji walio katikati wa uwanja huu wanaonekana kuwa kungoja mpira iliyopigwa juu sana na wanangoja kuanza kuicheza. Nyuma yao kuna watu wamekaa wengi wao wakiwa wamesimama wanaonekana kutazama mchezo hii.

Mfereji yenye inakaa kuwa imejengwa kuna udongo kando kando. Tena kwa hili mfereji kuna maji chafu yenye imejaa. Kando kidogo kuna bodaboda mbili zenye zinaenda. imebeba abiria. Na kando kidogo tena tunaona kuna nyumba.

Wachezaji walioko hapa katika hii uwanja, tunaona ni wachezaji wa timu mbili. Timu mbili vile tunavyoona betika Sportpesa. Tena tunavyoona huyu mmoja wa amerusha mpira juu. Tena huku kuna mwingine anajaribu kumnyang'anya huyo. Kando kidogo na mbali sana, tunaona kuna watu ambao wamekaa, wengine wamesimama wanakaa kuwatazama hawa.

Hapa tunaona watu watatu ,wengi wanaonekana wenye wako karibu .Kuna weng8ne walio ndani . Karibu sana Kuna mama aliyesimama . Inaonekana Kuna machine iliyo karibu , anapeana kidole kwenye kidude huyo mtu aliyekaa ameshikiliwa kwenye mikono yake .

Picha huu tunaona wachezaji wa mpira ambao wanacheza mpira wanonekana wanakimbia mpira iliyo mbele yao tena nyuma kidogo tunaona watu wameka wengine wamesimama wakishangilia na kutasama mechi.

Hapa kwa hili nyumba kuna watu ambao wamekaa wanakaa kupanga laini kuna wenye wamesimama nyuma kabisa kuna ambao wamesimama mbele .Hao ambao wanasimama mbele nikama kuna kitu wanaulizia ama wanashughulikiwa na watu waliondani.

Kidogo kuna watu ambao wanakaa kuwa wanasimama kupiga picha, watu hawa wote wamevalia nguo yenye inafanana, wanakaa kufanya kazi kampuni moja wote. Juu ya hili nyumba ambalo wamesimamia imeandikwa huduma Kenya na kuna mchoro juu.

Hapa ni Huduma Centre vile imeandikwa kwa ukuta Huduma Kenya, kando kidogo tunaona kuna watu ambao wamekaa, kuna mama ambaye amesimama, anaonekana kuwa ni mfanyikazi hapa vile amevalia nguo zenye zimefanana watu wengine, wanakaa kuwa kuna kitu wanaongelelea.

Hapa tunaona kwa hili nyumba kuna watu ambao wamekaa pia kwa kiti, kwa viti imepangwa laini mbili, mbele kidogo kuna watu wamesimama tena juu ya hawa wamesimama kuna counter eight, counter seven, counter six, counter five na kuendelea.

Wanariadha wamevalia sare zenye zimefanana. Ni mmoja tu amefaa yenye haijafanana lakini wote wako na maandiko yenye imefanana. Imeandikwa KDF . Nyuma yao kidogo kuna basi, kuna gari kubwa, na tena nyuma ya hilo gari kuna bendera ya Kenya.

Kwa uwanja kuna wachezaji wamevalia sare ya rangi moja tena juu kidogo kuna watu ambao wamekaa tena wengine wamesimama wanakaa kutazama wachezaji hao ambao wanakimbia upande moja, juu kidogo kwa upande kuna mahali imeandikwa Stadium .

Hapa kuna viti zimepangwa, naona hizi viti tunaona kuna watu wamekaa mbele, katikati watu wawili na nyuma kidogo tunaona kuna mtu mmoja mbele ya hizi vitu tunaona kuna watu ambao wako huko mbele ambao wamekaa karibu na tarakilishi hicho tunaona imeandikwa Kenya services .

Hapa tunaona jaji mkuu, majaji watatu ambao wako juu kidogo wamekaa, chini yao ,kuna watu wengine ambao wamekaa, kila mtu akiwa na chupa la maji, tena mbele ya hao jaji, tunasema nyuma yao kuna bendera mbili, bendera la kenya na ingine.

Hapa kuna mtu tunaona anakaa upande mwingine wa meza. Kwa hilo meza mbele imeandikwa huduma kenya, mbele ya huyo mtu ni tarakilishi.

Hapa tunaona watu wengi wanakaa wamevaa nguo imefanana ,watu wa kampuni moja , mbele yao kuna ofisa wa serikali ambaye amesimama.

Hapa tunaonyeshwa watu ambao wanaonekana kutembea katikati ya barabara wakisherehekea ,wakipiga mayowe ,wakiruka kuna mapicha kila mtu mikononi mwao . Picha hizi zimeandikwa "PNU" kazi iendelee.

Tunaona watu watatu ambao wamevaa nyekundu watatu, wa nne akiwa amekaa, tena mbele yao kuna mwenye amesimama ,mmoja amevalia suti. Huyo ambaye amesimama amekaa nikama kuwa kuna kitu ambayo anaelezea . Mbele ama juu ya hiyo nyumba imeandikwa birth ama death certificate .

Picha hili kuna watu ambao wamekaa kila mmoja wake wana karatasi ni kama kuna kitu ananakili anaandika jini, ni watu watatu na mmoja amesimama, kuna mwingine amesimama ameshika pia karatasi ni kama kuna kitu ambayo anasoma kutoka hicho karatasi.

Mtu ambaye anaonekana hapa ako na kofia mbili, moja kichwani, ingine amefunga karibu na pua lake. Hizi kofia zimefanana na iko na maandiko zenye zimefanana pia imeandikwa "kuw akwa Moi KANU".

Hapa tunaonyeshwa viongozi ambao wamesimama wote wakiwa wameangalia upande moja, ni kama kuna kitu wanaangalia, kwa mkono wa mmoja wao, wawili wao walio mbele, mama na mwanaume wameshika karatasi wanekaa kuwa ni kama wanaonyeshana.

Hapa tunaonyeshwa kiongozi naibu wa rais wa taifa la Kenya Kithure Kindiki wakiwa wameshika karatasi na mama mmoja mwenye ameshikilia mtoto, nyuma yao kuna viongozi wengine pia wameangalia hiyo karatasi.

Naona kuna watu ambao wanatoka kwa hii kwa nyumba hii. Mmoja wao ni kiongozi, Rais wa taifa la Kenya, William Samoei Ruto. Mbele ambaye anatoka na yeye ana kwa ana ni jaji Mkuu. Tena nyuma ya huyu Rais wetu ni mlinzi wake.

Tumepewa karatasi kwa hili karatasi kuna mchoro ya mtu yenye imechorwa nikama ameshikilia kitu mkono ingine, ingine ameinua juu. Juu imeandikwa Judicial Service Commission Internship and attachment policy for the judiciary .

Hii ni nyumba ya serekali vile imeandikwa kwa ukuta huduma kenya. Hapa tunaona tena kuna watu wa kufanya kazi hii nyumba ya huduma. Wamevalia nguo yenye inakaa kufanana kila mmoja wao akiwa na tarakilishi mezani.

Kuna watu wamekaa kuangalia upande mwingine, kuna wenye wameangalia upande mwingine, kuna wenye wanaonekana kuwa kwa laini. Mbele kidogo imeandikwa Huduma Centre GPO Nairobi halafu kuna watu waliokaa karibu na mlango.

Hapa tumeonyeshwa meza, kwa hili meza tunaona kuna vitambulisho mingi zimefungwa, zimefungwa mingi mingi kwa upande mmoja na upande mwingine wa hii meza. Tena kuna sanduku yenye imewekelewa, kando kidogo tunaona kuna mkono ya watu wawili inakaa mkono ya mama na mkono ya wanaume.

Wachezaji ambao wanacheza mpira timu mbili ingine imeandikwa posta ingine imeandikwa betika, tena nyumo yao kuna mandishi imeandikwa police saccos tentia tunavyoona kuna watu ambao wanashangilia.

Kubwa sana yenye iko na meza kando na viti kando yake ya hiyo meza na tarakilishi juu ya kila meza. Tena tunaona kuna watu wawili mama na mwanaume. Juu imeandikwa NCA services.

Huyu mama mwenye ameshika kitu kama kitambaa, ni kama imeandikwa Bandari FC amevaa pia nguo zake imeandikwa Bandari FC , tena nyuma yake kuna wachezaji ambao wamesimama, na kando yake pia kuna moja ambaye amesimama naye.

Wachezaji hao ambao wamevalia nguo zenye zimeanana lakini yenye rangi tofauti wanaonekana kuwa ni kama wanafanya mazoezi ama wanashangilia kitu. Nyuma yao kuna watu pia ambao wamekaa chini wanawatazama hao.

Kuna meza yenye tunaona kuna vitabu mingi juu ya meza na makaratasi watu ambao wamekaa pia wanaonekana kunakili kitu, kuna msichana pia ambaye amesimama, ni kama kuangalia hao, kuna meza ingine pia upande mwingine na watu ambao wamekaa pia, inaonekana kufanya sawa na wenye wako kwa hili meza.

Hapa tunaonyeshwa watu wamekaa na nyuma yao ni wenye wamesimama wote wameangalia upande mmoja ni kana kwamba wanapiga picha. Tena tunaona wengi wao wamevaa nguo zenye zimefanana rangi ya hili nyumba yenye imeandikwa juu The judiciary Tribunals.

Watu hawa, kuna mmoja ambaye amekaa, mama, ameshikilia karatasi kwa mkono wake. Mwenye amesimama pia ameshikilia karatasi, ni kama anataka usaidizi kwa ambaye amekaa. Tena tunaona kuna wengi ambao wamesimama karibu naye.

Wachezaji hawa ambao wanacheza hii mpira wameinuka wameruka juu , mpira tunaona umeenda upande mmoja ,watu ambao wako hapa tena wa kushangilia kuna wenye wamesimama, kuna wenye wameketi chini akiangalia.

Mwenye amesimama hapa mbele mschana ameshika kiuno amevalia nguo yake imeandikwa Kenya Airways. Watu wengine wengi wamekaa chini wanakaa kutazama kitu iliyo mbele yao, kuna mmoja pia ambaye amevalia shati lake ya Kenya.

Wazee ambao wamekaa chini, kuna nyuma kabisa kuna mwenye amesimama na kuna upande ya juu kabisa kuna wenye wanatembea na kuna wenye wamekaa pia, wanaonekana wote kuna kitu yenye wanatazama mbele yao, wengi wao wamevaa nguo nyekundu, tunaona ata mmoja amevalia kofia yenye iko na mchoro ya bendera la Kenya.

Tumeonyeshwa tarakilishi yenye imefunguliwa, kwa juu ya tarakilishi imeandikwa Muwasco new connection request na vitu zingine imeandikwa zingine zenye hazijaonekana ndogo ndogo.

Naona wachezaji ambao wavaa nguo zenye zimefanana wanakimbia mbele, nyuma yao Kuna gari, Kuna watu wenye wako juu Kabisa kwa hile gari, na watu ambao wako kando kando Kanakwamba Kuna sherehe enye wanasherekea.

Hapa tumeonyesha watu ambao wanakaa kuwa kwa sherehe. Wanasherehekea kitu, kuna kitu yenye wanatasama mbele. Wengi wao wamevalia nguo zenye zimefanana. Tena kuna mama katikati yao ameshikilia kitambaa imeandikwa Gormahia.

Hapa ni huduma Kenya, kuna mchoro yenye inaashiria hapa ni huduma, tena kuna watu ambao wamekaa mbele, watu wengi sana, wafanyikazi wa hapa vile tunavyoona wamevalia nguo yenye inafanana, kila mmoja wao amevalia barakoa.

Wachezaji wa Kenya. Tunavyoona wamevalia nguo zenye zimeandikwa Kenya na nambari kwa mbele. Tena tunaona nyuma yao kabisa, imechorwa bendera la Kenya na imeandikwa pia Kenya.

Rais wa jamhuri wa Kenya William Samoei Ruto amekaa, amekaa karibu na bibi wake Rechael Ruto. Jajqi amesimama kuna kitu yenye anaandika chini, kuna vitabu tatu zenye zimepangwa kwa meza vitabu hizi zinafanana ziko na rangi pia imefanana na rangi nyekundu.

Wachezaji hawa ambao wameweka tunzo lao juu wanacheka sana. Wanapiga mayowe wanasherehekea, wote wamevaa nguo zenye zimefanana, nyuma yao kuna watu ambao wanashangilia. Kuna watu ambao wamekaa jini wanakaa kushangilia.

Naona watu ,wote ni wamama ama waschana wachezaji wawili wa timu moja, mmoja aliye katikati wa timu ingine ameshikilia mpira juu, hao wawili kando kando wanajaribu kumnyang'anya mpira kando yao kuna watu ambao wamekaa kuwatazama.

Mheshimiwa rais mtaafu wa Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta, ameona huyu jaji mkuu mwenye amemuangalia, nae jaji ni kana kwamba kuna kitu yenye anamuelezea mstaafu.

Baba huyu ,hapa ni huduma Kenya tunaona watu wawili wakiwa wote ni wanaume kwa upande mmoja wanakaa wafanyikazi wa hili kampuni ,kuna tarakilishi katikati yao ,upande mwingine ni mama anakaa kuwa ni askari wa Kenya.

Hapa tumeonyeshwa watu ambao wanakaa kuwa ni kama wanashangilia ,wengine wamekaa chini, wengine wamesimama huku wakiweka mkono yao juu na mwengine ameshika firimbi ni kama anaonekana kuwa anapiga mayowe.

Hawa wawili, mmoja ni wa Kenya, mwenye ameshikilia mpira wake kwa mkono mmoja; imeandikwa Kenya 14. Mwingine mwenye ameinama anajaribu kumnyang'anya yule ambaye amesimama mbele. Nyuma yao kuna viti zenye zimepangwa.

Hawa wachezaji ambao wameekelea zawadi yao juu, tuzo lao ndio wameekelea juu. Wanakaa kusherehekea sana. Imeandikwa KBA, kuna watu ambao wamekuja wanaonekana wamekuja kusherehekea na hao.

Huduma Kenya imeandikwa kila mahali kwa ukuta na kuna mchoro yenye inaonyesha hivo, tena wafanyikazi hao wengi sana ambao wamevalia nguo yenye ni sawa ,wengi wamekaa kuna wenye wamesimama ni kama wanaongelesha hawa ambao wamekaa.

Hapa ni Huduma Center, vile tunaona wamevalia nguo zao zenye ziko na kola nyekundu na mkono zao pia ni nyekundu. Tunaona vitu zenye zimepangwa kwa meza zinakaa vitambulisho za watu.

Hapa kwa hili uwanja kuna wachezaji, wachezaji ambao wameeka miko no yao juu. Na mbele kwa hili kiwanja pia kuna watazamaji wanaonekana kuonana na hao au kuongea na hao wachezaji.

Hapa katikati ni jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome. Kandokando yake kuna watu pia ambao wamesimama. Kando moja ni mama na kando ingine ni mwanaume. Nyuma yake kuna bendera zimewekelewa, bendera za Kenya kwa hili meza amesimamia, imeandikwa mbele 'Republic of Kenya'.

Rais wa jamhuri ya Kenya, rais mstaafu Uhuru Kenyatta amejiekelea kupitia juu kwa mkono mmoja alafu tunavyoona ni kama kuna kitu yenye anaaongea bibi wake kando yake na jaji mwanamke ako kando ingine.

Watu hawa ambao wanatembea wanakaa kusherehekea, kuna kitu yenye mmoja wao ameweka juu. Wengi wao wamevaa nguo zenye zimefanana imeandikwa 'Sport Pesa' kwa ya mmoja aliyembele. Wanapiga drums ,wakipiga mayowe wanasherehekea.

Mara mhesimiwa huyu Raila Odinga Omollo, ambaye akona spika, amesimama ni kana kwamba kuna mtu mwenye ameshikilia mkono yake moja. Tena wote ni viongozi wamekaa kufurahia na wote wamesimama.

Tunaonyeshwa watu ambao wamekaa kwa kiwanja ,wengi wao wamevalia nyekundu zenye zimeandikwa Kenya pia viti ni nyekundu , wamesimama kuna watu chache ambao wanaendelea kukaa.

Hapa tunaonyeshwa wanaume wawili mmoja ako kwa meza ni kama kuna karatasi zenye anapanga kwa hii meza tunaona saduku mingi zilizokaribu na yeye aliye kando kidogo anatumia tarakilishi.

Hapa tunaonyeshwa HYUNDAI imeandikwa HYUNDAI kwa ile lori, hii ni ya kujenga barabara ya kueka vitu kwa lori na hiyo mkono yake. Kando pia tunaona nyumba mingi za ghorofa zimejengwa. Kuna miti zilizo kando na kunavitu zimetengenezwa na simiti zilizo kando pia.

Daktari rais wa jamuhuri ya kenya William samoe ruto pamoja na jaji mkuu Martha koome, wote wanatembea wawili, tunaona jaji amecheka na naye daktari tunaona mkono yake ni kama ya kwamba anatengeneza saa.

Hapa huyu mwenye amekaa kwa hili karibuni kwa hili deski kiti yake, kuna vitabu zilizo juu. Tena tunaona hapa pameandikwa, kuna mahali pameandikwa KE cyber photocopy, huduma center tena iko juu kidogo.

Wachezaji hawa ni wamama, wengi wao wamekaa chini, kuna wawili wamesimama wanaangalia wote upande mmoja wakipiga makofi na kushangilia, tena wamevalia nguo zenye zimefanana imeandikwa juu KDF.

Watu hao ambao wanakaa kusherehekwa kitu , wengi wawili wakiwa wameshikilia bendera kubwa juu imeadikwa bandari fans , alafu kuna maandiko zingine ambazo hazijaonekana, pia tunaoana wengi wao wamevaa nguo zenye zimefanana na hii bendera.

Watu hawa watatu ambao wameonekana sana, mmoja akiwa mwanaume mwenye kuko katikati, wawili wa pande ukando ni wanawake. Tena kuna watu ambao wako nyuma, walio mbele kabisa wamefanyiwa ngozi yenye imefanana, wote wamecheka.

Tumeonyeshwa kitu kama karatasi kubwa yenye michoro mimgi , kuna watoto kuna walinzi ofisa za kenya kana watoto wadogo wa shule na Kuna watoto wa shule pia wakubwa wachini kabisa imeandikwa Nairobi international trade fare .

Jumhuri wa kenya Wiliam Samoei Ruto pamoja na jaji mkuu wa Kenya Matha Koome, wote wawili wameshikilia kitabu nyekundu, kwa mikono yao moja moja, wote pia wametabasamu ila kuna ametabasamu akimwagalia Ruto, naye Ruto ametabasamu akiangalia picha.

Watu wengi sana ambao wamekuja na watoto ,wengi wao wamebeba watoto wao kwa mgongo ,wengine wameshika mkono kwa watoto ambao si wachanga sana, ndio tunavyoona wanaonekana kuwa kwa laini.

Hawa ambao wanakaa kuwa wamepanga laini, aliye mbele kabisa ni kama kuna kitu yenye amefungiwa kwa mkono, tena kwa hili chumba kuna maandiko zimeadikwa immigration service control office .

Karatasi, karatasi ambayo inakaa kitabu kidogo yenye imeandikwa The Judiciary human resource basis and procedures ,kuna picha ndogo, imechorwa nyumba, juu yake imeandikwa The Judiciary .